Watu hawa wawili wanaonekana wameishika ndoo ya maziwa pale. Wanaitoa maziwa yenyewe katika ndoo na kuiweka katika tanki ili waweze kurudishia mwenyewe ndoo yake na waweze kutumia maziwa kutengeneza vitu mbali mbali.

Wamama wanauza mandizi pale sokoni. Pale kunaonekana hakuna watu wa kununua mandizi hizi. Wamama wameweza kuketi chini na kuangalilia mandizi yao ili waweze kupata na kuuza na kupata kipato.

Mwanamume mmoja anaiweka maziwa pale ndooni pale tunapoona anataka kuipeleka mahali ipasavyo. Mwanamume huyo ameweka kofia ya bodaboda.